Wauzaji wa aina tofautitofaui za viatu waonekana katika sehemu hii . Viatu huwa ni vya jinsia tofauti tofauti, si vya kike si vya kiume, huweza kuuzwa katika sehemu hii na mabali na hayo, wanunuzi tofautitofauti kutoka sehemu tofautitofauti za humu nchini Kenya hufika katika shemu hii kuweza kununua viatu haya.

Ni mandhari ya duka kubwa ya vifaa vinavyo uzwa sehemu hii. Ni baadhi ya mavazi na vifaa za kitaaluma ama kitamaduni inayopatikana haswa sehemu hii humu nchini Kenya kuuzwa katika duka hili ya mavazi pia na vifaa vingine tofauti tofauti za kitamaduni.

Ni duka hasa la uuzaji wa manguo katika sehemu hii aina ya shati zenye na ambazo hasa humilikiwa na vijana barobaro wa miaka ya chini. Kwani mavazi yaliyomo katika sehemu hii ni ya vijana huku mwingine ikiwa katika upande ule mwingine ya binti ama warembo.

Ni duka la uuzaji wa mavazi na hasa katika sehemu hii licha ya mavazi ni aina tofauti tofauti za miwani zinazouzwa katika sehemu Ile la duka na baadhi ya vifaa pia tofauti tofauti vinavyovutia watu kuweza kununua katika duka hili.

Ni sekta nyingine, ya uuzaji wa manguo hasaa nguo za watoto katika wakati huu, mbali na nguo, kunazo pia, viatu vinavyomilikiwa hasaa ambavyo vinavaliwa na watoto na hasaa watoto, wa kike, kwani mavazi haya ni ya kupendeza mno ikiwemo pia viatu, katika sekta hii, ya uuzaji, wa nguo.

Ni sehemu ya duka kuu kwenye na ambako mavazi yanauzwa kama viatu katika sehemu hii katika duka la mavazi kwani licha na hayo wanunuzi huja kuchukua nguo tofauti tofauti za kuvalia katika duka hili la uuzaji wa mavazi.

Karibia tena katika sekta ile. Wauzaji wa nguo moja kwenye na ambako baadhi ya mavazi yaliyoweza kuwa katika sehemu, hii ni mavazi yanayotayotumika na wengi katika usafirishaji na haswa katika kutembelea sehemu tofauti tofauti kama vile sherehe na kadhalika. Sehemu hii baadhi ya nguo zilizo kopa usafi tena zinatumika katika usafiri.

Bila shaka ni sehemu kunakouzwa nguo tofauti tofauti hasa katika sehemu hii, baadhi ya nguo zilizowekwa kwa pamoja na zenye muundo tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Kwani humu wengi huja kuweza kuchagua nguo zenye ambazo huwapendeza hasa kwa wanunuzi na kuweza kuyanunua ili kuweza kuyatumia.

Ni katika sehemu moja ama jumba moja lililoweza kupangwa kwa maridadi taifu maalum na ujenzi nadhifu tena ya kuweza kuwavutia wanunuzi katika sehemu hii. Hii ni kwa kuwezesha kununua baadhi ya mifuko zilizoweza kuuzwa na mavazi yanayoweza kuuzwa katika sehemu hii kwani yakiwa yamepangwa kwa utaratibu maalum ili kuwafurahisha.

Mandhari katika chuma hii ni mandhari ya biashara masaa ingine watokana na uuzaji wa nguo katika sehemu hii na ni sehemu hiyo nguo nyingi na za kijinsia tofauti tofauti huweza kuuzwa katika sehemu hii ili kuweza kuwavutia wanunuzi katika sehemu hii na kuweza kununa baadhi ya nguo zilizoweza kuwapendeza katika duka hili.

Ni katika duka linalouza baadhi ya mavazi hasa za kike katika sehemu hii nguo tofauti tofauti zenye rangi tofauti tofauti. Nguo hizi huwa zinatumika hasa kuweza kuwavutia wanunuzi katika sehemu mbalimbali ama wanaopita karibu na duka hili ili kuweza kuyanunua mavazi haya yanayopendeza sana.

Ni sehemu moja ya uuzaji wa mavazi pamoja na aina tofauti tofauti za nguo huku mmoja wa mchongo amabao umetumika hasa kwa kuweza kuvalishwa baadhi ya nguo zinazouzwa katika sehemu hii ili kuweza kuwavutia wanunuzi kuweza kuyanunua mavazi haya. Bali na hayo pia ikiwemo baadhi ya viatu vinavyouzwa katika sehemu hii.

Ni katika duka moja kwenye baadhi ya mavazi na ndege aina ya tofauti tofauti hasaa wanazo ambao wanawekwa nyumbani ulieza kutengeneza baadhi ya mavazi vilivyo tumika kwa namna tofauti tofauti na duka hili bado linakuza aina ya ndege hawa una uza pia baadhi ya viatu na mavazi katika sehemu hii.

Ni sehemu moja ya duka kuu kwenye na ambako aina tofauti tofauti ya mavazi yanauzwa. Kwani katika duka hili, bali na mavazi, kuna mifuko tofauti zinauzwa ama zinapatikana katika sehemu hii, huku bei ya vitu hivi ikiweza kuanikwa katika sehemu hii, ikiwemo mifuko ya kuenda shuleni na usafirishaji, mavazi za michezo na kadhalika.

Ni sokoni hasa katika chumba moja cha sokoni kwenya na ambako baadhi ya vifaa vinavyouzwa katika sehemu hii ni kama vile viatu, mavazi au nguo tofauti tofauti za aina aina ile zinazovutia hasa watu wengi wa jisia tofauti tofauti kama vile kiome kike na pia watoto huweza kunuliwa katika sehemu hii ya soko.

Sehemu moja ya uegeshaji wa magari , hivi leo ikiwa ni aina ya gari ya Toyota Hilux Double Cabin ama sehemu mbili . Gari hili limeweza kuegeshwa katika sehemu moja ya humu nchini au mandhari kwenye ambako mazingira ni ya kuvutia tena sana na linaonyeshana umuhimu wa sehemu ya uegeshaji wa magari.

Ni sehemu moja iliyoweza kuegeshwa magari ya aina tofauti tofauti kwa upande huu, kwani magari haya, kikiwa ni nadhifu tena yakiwa yameng'aa, kumaanisha ama kuonyesha dalili ama uwezekano watu kuweza kujumuika kwa pamoja katika sehemu hii labda kwa sherehe, mkutano, ama kazi tofauti tofauti.

Ni aina ya gari iliyoweza kuegeshwa katika maegesho moja, katika sehemu hii, iliyoweza kujengwa vizuri, basi gurudumu lake, likiwa, ni safi tena mno gari lenyewe likiwa ni gari, aina ya rangi nyeusi, na limeweza kuegeshwa katika sehemu moja, pengine ambalo limeweza kuundwa vizuri, huku kando likiwa limepandwa, nyasi.

sekta moja yenye ni ambayo magari yanayoweza kuengeshwa katika sehemu hii uku baadhi ya watu wakiweza kujumuika pamoja katika kuweza kupunga hewa sehemu hii magari yakiwa yameengeshwa kwa mpangilio wa laini kwani waja, waja hawa wanaonekana kufurahia madhari ya sehemu hili ilioweza kupandwa baadhi ya miti na nyasi kama njia moja.

Ni sehemu moja kwenye na ambako magari huweza kuegeshwa hasa magari yanayouzwa katika watu tofauti tofauti wenye na ambao hujaa kuyanunua. Mbali na hayo ni aina tofauti tofauti za gari zenye huwa zinauzwa katika sehemu hii baada ya kuunda kwa kuweza kufanya kazi tofauti tofauti humu nchini Kenye na baadhi ya sehemu za humu nchini Kenya.

Hii ni aina ya gari aina ya Mercedes liliweza kuigeshwa katika sehemu moja ama barabara, sehemu hii ikiwa ni safi tena zaidi mno. Kwenye aina hii la gari ni la rangi nyeusi kwa nambari KAG 528U. Gari hili limeweza kuigeshwa katika sehemu hii ya egesho la magari.

Ni sehemu moja mwa mji wa Nariobi hasa katika hoteli mmoja wa kula lijilikanako kuweza kumilikiwa ama kuingiwa na watalii kutoka sehemu ya nje na hasa viongozi katika sehemu hii kwa jina la Hilton Hotel. Basi kando yake ikiwa ni baadhi ya magari ya usafirishaji ikiweza kuyachukua baadhi ya abiria zao kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine.

Ni aina ya gari ya utalii ama linalotumika katika sehemu ya utalii limeweza kuegeshwa katika sehemu moja ya maegesho ya magari huku pengine likiwasubiri watalii kuweza kufika katika eneo hili kuweza kuwasafirisha katika sehemu tofautitofauti za humu nchini kenya.

Ni sehemu ya uuzaji wa magari ama egesho la magari. Hapa ikiwa ni aina ya gari moja liliweza kufunguliwa huku mandhari yake ikiwa ni ya ndani, hasa sehemu ambako dereva wanakekema sehemu ya usukani. Pale mandhari ya ndani yanaonekana kuwa ni safi na ya kuvutia kwa mnunuzi yeyote atakaye kuja kununua gari hili.

Ni sehemu flani yenye na ambako aina tofauti tafauti za magari zimeweza kuekeshwa. Katika sehemu hii aina hizi za magari ni kama vile toyota fielder, nissan note, nissan extrail na kadhalika, huku mmoja wapo wa mja anaonekana kusimama kando ya baadhi ya gari zilizo ekeshwa katika sehemu hii.

Ni aina la gari, aina ya Subaru Forester iliyoweza kuegeshwa katika sehemu moja. Ni ya kuvutia sana kwani gari hili ni la rangi nyekundu mbali na hao gari hili ni safi tena zaidi. Mazingira iliyoweza kuegeshwa ni safi na yenye usalama zaidi huku ikiwemo mwadhi ama ua iliyo tumika katika kuweza kuzingira sehemu hii ya maegesho.

Ni katika duka la uzaji wa magari ama egesha kwenye kuna ambako aina tofauti tofauti za magari hupatikana hasa zinazouzwa katika sehemu hii. Hii inatokana na baadhi ya waja wawili wanaonekana kuweza kupendezwa na gari moja na kuweza kununua huyoni, mbona mja mmoja na mwanmke huku mmoja akiwa ame valia suti kuonekana kuwa ndiye ana uza magari haya kwao.

Ni aina ya matatu au daladala lililoweza kuegeshwa katika sehemu hii. Kwani gari hili likiwa ni la rangi nyeupe na lililoweza kuhifadhiwa vizuri. Bali na hayo pia kwa kuweza kuhifadhi mazingira, na kufanya gari hili ama kusafisha gari hili kuwa safi kabla ya kuegeshwa katika sehemu hii ya maegesho ya magari.

Naam, ni katika madhari ya maengesho ya magari kwenye ni ambako kuna haina ya gari linaloweza kuengeshwa katika sehemu hii haina ya Subaru, kwani gari hili hasa hutumika hasa katika baadhi ya kazi tofauti tofauti za kiofisi, serikali pia. Sehemu hii ni kwenye na ambako gari tofauti tofauti pia huuzwa hili kuweza kufanya kazi tofauti zinazoadhirika mnano humu nchini kenya.

Ni sehemu moja iliyoweza kuegeshwa magari huku bali na hayo baadhi ya miti yameweza kupandwa katika sehemu hii. Watu wakionekaana kuelekea sehemu moja kulioko na tent iliyoweza kupangwa sehemu kama njia moja kaa sherehe ama kitu muhimu kutendeka katika sehemu hii palipo egeshwa magari haya.

Ni kwenye maegesho ya magari, kwenye ambako magari huwa zinaegeshwa hasa kwa uuzaji wa magari ili kuweza kununuliwa kwa kazi tofauti tofauti za humo nchini, mbali na hayo ni pia ni tofauti za magari zinazoegeshwa katika sehemu hii ama kuuzwa katika sehemu hii ya maegesho.

Ni sekta ama ni sehema ya maigiza ya magari, na kwa magari, baadhi ya magari yameweza kuegeshwa sehemu hii. Kama njia moja ya watangazaji wa magari ama sehemu penye magari zinapatikana kwa kuweza kuangalewa kwa makini na wachunguzi.

Ni aiana ya gari iliyoweza kufunguliwa upande wa ndani huku kuweza kuonyesha jinsi umaridadi wa gari lile lilivyo na jinsi lilivyoweza kuundwa upande wa ndani ili kuweza kumvutia na kumfanya mnunuzi kuweza kulinunua gari hili kama njia wapo ya biashara ya uuzaji wa magari humu nchini.

Ni aina ya matwana au matatu ambayo imeweza kuegeshwa kaitka sehemu moja na hasa hutumika katika usafirishaji ya watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwani gari hili linaonekana ni gari jipya huku likiweza kusubiri kunuliwa ama li nalomilikiwa na kampuni fulani katika kuweza kuwasafirisha watu wale kutoka kampuni hadi nyumbani mwao.

Ni haina ya gari lililowezakuekeshwa katika sehemu moja inayojulikana haina ya Porche au Porchii. Gari hili hasa hutumiwa kutumika katika wakati wa spoti au kukimbia riadha au spoti kusherekea na starehe za mtu kibinafsi huja kutolewa katika eneo hili la egesho ya magari.

Baadhi ya magari yanaweza kupatikana katika sehemu hii ya maegesho ya magari. Huku zikiwa na aina tofauti tofauti — makubwa, madogo, na ya kati. Tunaweza kuyaegesha katika sehemu hii, na pia yana rangi mbalimbali. Kando na hayo, kuna njia moja ya kufikia sehemu hii. Yanaonyesha mazingira yetu, kama vile maeneo ya kawaida ya kuegesha magari.

Ni sehemu moja ya maegesho ya magari kwenye aina tofauti tofauti za magari, zinaegeshwa katika sehemu hii. Mojawapo ikiwa kama vile: Toyota Fielder, Nissan Note, Tata, Wish na kadhalika. Basi maegesho haya ama maegesho hili la magari haya, ni mojawapo ya mazingira nzuri sana na huonyesha jamii elimu ya namna ya kuweza kutumia mazingira yetu ya kuegesha magari.

Ni katika sehemu moja hasa sehemu yenye kupatikana magari huku ikiwa ni sehemu ya mbele ya gari ijulikanayo kwa kimombo kama bonet . Sehemu hiyo huwa ni injini ya gari na vitu kadhalika vilivyounganishwa pamoja katika kuweza kufanya gari kuweza kwenda bila kuisahau battery hi ya gari katika sehemu ya jinsi.

Ni baadhi ya virutubishi vinavyotumika hasa katika upishi wa vyakula nyumbani kwani humu ikiwa ni sekta ya sokoni kwenye ambako virutibishi hivi vinauzwa kama vile pilipili hoho, biringanya baadhi ya matunda kama vile nanasi na kadhalika. Si tangawizi zenye na ambazo zauzwa katika sehemu hii au sekta hii ya sokoni.

Ni katika mandhari ya sokoni kwenye na ambako wakati huu baadhi ya matunda yanauzwa. Upande huu ni aina ya matunda hasa yenye na ambako hutumika katika kuweza kurekebisha na kuimarisha ama kudumisha damu katika mwili mwa binadamu.

Huku ni katika sehemu moja, ni soko. Kwenye baadhi ya michango, vimeweza kuchongwa kama vile wanyama wanaopatikana humu nchini Kenya, kama vile punda milia, simba, ndovu, kifaru, na baadhi ya vifaa vinavyotumika za utamaduni katika sekta hii ya sokoni.

Ni mandhari ya sokoni penye na ambako baadhi ya wanunuzi wanaonekana kununua baadhi za vifaa au matunda, na vyakula humu sokoni. Wanunuzi tofauti tofauti kama vile wazee, vijana, wake kwa waume. Mbali na hayo pia wanauza kuweza kuonekana wakifurahia na biashara hii ya matunda ama vyakula.

Baadhi vya vikapu vya kitamaduni kuweza kuuzwa katika sehemu ii wa soko, kama njia moja kuonyesha utamaduni ulioomo umo mjini kwetu na baadi ya vivafaa vilivyoweza kutumika apo awali kwa kuweza kupepea vitu kama vile kupepea vitu kutoka shambani kusafiri

Ni mandhari ya sokoni kwenye namba kubwa ya vifaa vinauzwa na katika sehemu hii. Ni baadhi ya vitabu vinavyotumika katika shuleni. Mbali na hayo, pia picha zilizowezwa kuchorwa na watu tofauti tofauti kuwezwa kuuzwa katika sehemu hii. Inaonekana ni moja wapo ya soko linalouzwa baadhi ya picha za kisasa.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa, ukiwa umefunikwa na mwavuli mkubwa wa rangi ya bluu. Mkokoteni una nembo ya Farmer's Choice upande wake, ikionyesha labda unauza bidhaa za nyama kama sausages au hot dogs . Nyuma ya mkokoteni, kuna maduka madogo au vibanda vinavyouza nguo na vitu vingine.

Ni mandhari ya sokoni, kwenye eneo ambako baadhi ya vifaa vya urembo vinauzwa, huku vikiwa vimeanza kutandazwa kwa mpangilio maalum na kupangwa kwa njia inayostahili, ili kuweza kuwavutia wanunuzi kuyanunua katika sehemu hii ya sokoni.

Ni sokoni kando ya barabara ya soko kwenye ambako baadhi ya vifaa vimeweza kutandazwa chini, huku baadhi ya wanunuzi wakiweza kununua katika sehemu hii, mbali na hayo ni aina tofauti tofauti za matunda na pia, virutubishi, vimeweza kutandazwa pale hasaa virutubishi vinavyotumika hasaa katika upishi, nyumbani, huku wanunuzi walijumuika kwa pamoja katika kuweza kuyanunua.

Sokoni ni sehemu moja kwenye ambako vitu vingi huwa vinauzwa hasa kama vile matunda, mboga, chakula kadha wa kadha. Kaa basi ukiwa katika sehemu hii baadhi ya matunda kama vile mandizi, maembe na kadhalika vinauzwa katika sehemu hii ya soko huku wanunuzi na wachuuzi wakionekana wakijumuika pamoja katika biashara ya kilimo.

Ni mandhari ya sokoni , hasaa lenye ambalo linauza baadhi ya vifaa zinazotumika katika lugha tofauti tofauti ama utamaduni tofauti tofauti , zilizo humu nchini Kenya kama vile Maasai, Kalenjin , Kamba na kadhalika.

Ni sokoni kwenye ni ambako baadhi ya matunda inauzwa katika sehemu hiii na asa katika sekta hii. Haina ya matunda iinayouzwa katika sehemu hiii ni haina tofautitofauti za mandizi. Kama vike kuna baadhi ya mandizi yakutokana urefu upana na ufupi wake na pia utamu wake huwa zinauzwa katika sehemu hii ya soko.

Ni mandhari ya sokoni kwenye na ambako aina tofauti tofauti ya samaki wanauzwa katika sehemu hii na walioweza kuchomwa ili kuweza kurahisisha wanunuzi katika kuweza kununua wanyama hawa ama samaki hawa na kuweza kwenda kuwapika kama kitoweo chao . Basi hii ni mojawapo ya ...

Ni manthari ya soko kwenye na ambako baadhi ya vifaa vinavyouzwa katika sehemu hii, ni vitu na ambavyo vinadhaminiwa na hasa hutumika katika utamaduni wetu au tamaduni tofauti tofauti iliyomo inchini Kenya, kama vile masai Kalenjin na kadhalika.

Ni sokoni kwenye na amboko kuna baadhi ya matunda tofautitofauti zinazopatikana sehemu hii, hasa katika mandhari hii ya sokoni kama vile parachichi, machungwa ,maembe na kadharika kwani baadhi ya hizi matunda hutumika hasa katika kuboresha afya ya mtu binafsi.

Ni jumba aina ya ghorofa linalomilikiwa na watu wengi hasaa wanaoishi katika sehemu hii na baadhi yenyewe ikiwa au mengineyo ni ofisi, lakini kwa sasa hapa, ni jumba la ghorofa linalomilikiwa na watu wengi hasaa la kuweza kukodisha, kwa baadhi ya watu wanaoishi katika sehemu hii ya mali.

Ni sehemu moja iliyomo na mali hasa inayomilikiwa na watu kam makazi yao huku ikiwa imezingirwa kwa kutumia ua aina ya mabati pia kuweza kuzingira eneo hili ama sehemu mahali ili ilipo.

Ni katika mandhari ya mali kwenye ambako baadhi ya mali zilizomo katika sehemu ni baadhi za kifahari zinazomilikiwa na watu tofauti tofauti. Katika mali hii ya mandhari hii kuna nyumba hizi za kupendeza sana huku mandhari ya mazingira yake ikiwa ya kupendeza na ya kuvutia mno.

Ni sekta moja ya mali inayomilikiwa na watu tofauti tofauti na hasa inatumika katika kiwanja moja ya makazi inayoishiwa na watu tofauti tofauti. Hivi sasa kuna aina ya gari linalopita katika sehemu hii ya mali. Mbali na hayo, kuna baadhi ya majumba ya ghorofa zinazomilikiwa na watu katika sehemu hii ya mali.

Ni jumba moja na ambalo linaendelea kujengwa katika sehemu hii, huku jumba hili linaonekana linamilikiwa na mtu mmoja na mbali na hayo na ikishamaliziwa litakuwa na watu wengi, kama njia moja ya jumba la kuweza kukodisha kwa watu tofauti tofauti watu watakao kuwa wakiishi kwa sehemu hii. Mbali na hayo kunayo baadhi ya nyaya za umeme ambazo zinazopita sehemu hii kumaanisha umeme utakuwa unapati..

Ni katika maanthari ya mali zinazomilikiwa hasa na watu tofauti tofauti na wengine ambao huishi katika sehemu hii ambao lina hayo. Mali hii inatamkwa kwa kimombo real estate, ni sehemu nyingine ambalo ni makazi ya watu tofauti tofauti huishi katika sehemu hii na baadhi yao ni ofisi na umilikiwa na watu hao tofauti.

Ni mahali ya ghorofa hasa ghorofa mbili viliweza kuunganishwa kwa pamoja. Kwani hizo hutumika kama kazi ya watu walioweza kuendesha sehemu hizi. Tuseme upande wa chini hadi sehemu upande wa juu. Nyumba hizi huweza kuwapa faida hasa wajawengi walioweza kukondesha.

Ni sehemu iliyo na mali na umilikiwa na watu tofauti tofauti na hasa ni sehemu hizi ama ni hii huweza kutumiwa kama makazi ama sehemu watu huweza kuishi kujiweka ili kuweza kijidhifisha julisha ya.

Ni jumba la kifahari linalomilikiwa na lenye dhamana ya juu, sana, huku mandhari yake yakiweza kuvutia, au mazingira yake yakiweza kuvutia mno, usalama ukiwa umeweza kuthibitishwa kwa kuweza kuzingirwa kwa utumiaji wa ujenzi wa mawe, kama ua ilikuweka usalama katika jumba hili au nyumba hili la kifahari.

Ni katika jumba moja la kifahari lilowezwa kujengwa kwa umaridadi, thabiti tena la kuweza kuvutia. Baathii ya madirisha yaliyoweza kutumika ni aina mbili, kwenye nambako waliye upande wanje, hawezi kutazama upande wa ndani. Mbali na hayo, usalama niwa hali ya juu kwani huku ikeme, kunao utumizu wa nyaya za umema katika kuweza kuweka uwa kulinda jamba hili.

Jumba hili ni aina ya ghorofa. Hasa hutumika katika kama njia moja ya ofisi, zinazo milikiwa na baadhi ya watu wakubwa kama wakurugenzi katika sehemu hii. Kwani jumba hili huwa na ofisi kadha wa kadha tena nyingi zenye kufanyiwa kazi tofauti tofauti katika sehemu hii ya nchi.

Naam ni mandhari ya mojawapo ya duka kuu zinazomilikiwa humu nchini Kenya huku ikiwa imeweza kupambwa katika sehemu na kupangwa katika sehemu tofauti tofauti. Sehemu tuliopo kwa sasa ni sehemu yenye na ambako huwa na aina tofauti tofauti za maua zinazouzwa ili kuweza kununuliwa na baadhi ya wanunuzi humu nchini Kenya.

Ni sehemu moja ya duka kuu iliyomo humu nchini Kenya, kwani katika sekta hii iliyomo humu ndani mahali hiii duka iko linauza baadhi ya matunda na mboga zilizopo ama zinazo patikana humu nchini Kenya na baadhi ya sharubati vyakula tofauti tofauti wenye hoja ya kununuliwa na wanunuzi katika sehemu hii.

Ni mandhari ya duka kuu huku ikiweza kuonyesha jinsi baadhi ya vyakula na vinywaji vilivyoweza kupangwa kwa taaluma na umaridadi maalamu. Kwani mbali na hayo huweza kuvutia wanunuzi huku ikiweza kuwa funza umuhimu ya kuweza kupanga vitu vyao umakini mno.

Ni mandhari ya duka kuu na haswa katika sekta hii ama sehemu hii ni uuzaji wa aina tofauti tofauti za keki zinazouzwa katika sehemu hii. Zinginevyo zikiwa ni baadhi ya keki zinazotumika katika sherehe na sikukuu kama siku ya kuzaliwa na sherehe kadhalika kadhalika huweza kununuliwa katika sehemu hii ya duka kuu.

Ni mandhari ya duka kuu, kwenye namba au vifaa vinavyouzwa katika sehemu hii ni haswa vifaa vya usafirishaji kama vile baiskeli na kadhalika. Baadhi ya vifaa zinazopatikana katika duka hili kuu. Mbali na baiskeli kunao baadhi ya mavazi yanayopatikana katika sehemu hii. Vitabu na kadhalika vinauzwa katika duka hili kuu.

Ni mandhari ya duka kuu, kwengine baadhi ambako baadhi, katika sekta hii, wazuaji wa vifaa kama vile, bakuli zinazotumika hasaa katika kuweza kuhifadhi vyakula, na vinavyotumika katika, sehemu mbali mbali kama vile sherehe, harusi, siku ya kuzaliwa na kadhalika, hununuliwa kutoka sehemu hii, ya duka, kuu.

Ni aina tofauti tofauti za sharubati zinazouzwa katika duka hili kuu, huku vikiwa vimeweza kupangwa kwa utaalamu na kwa umakini mno kama ladha yake tofauti tofauti na kampuni zilizoweza kuunda vifaa hivyo ama sharubati hii. Mbali na hayo, kunaweza kupatikana katika duka hili kuu.

Ni sekta moja ya duka kuu kwenye na ambako baadhi ya vifaa vinauzwa katika sehemu hii huku sehemu hii ikiwa na baadhi ya vibao kuweza kuonyesha baadhi ya vitu vinavyopatikana katika duka hili kuu. Kwa mpangilio zaidi ni eti kuwa bidhaa vinavyouzwa zimeweza kupangwa kwa ustarabu maalum ya kuweza kuwavutia wananuzi pindi tu wafikapo katika sehemu hii kununua bidhaa.

Ni mandhari ya duka kuu kwenye na ambako baadhi ya vifaa vinavyouzwa katika sehemu hii ni vifaa vinavyotumika katika nyumba za malazi kama vile pillow , blanketi na kadhalika huku ikiwemo baadhi pia za vifaa vya kuliwa.

Ni mandhari ya duka kuu linalomiliki vitu vingi hasaa vya kuuza kama vile vyakula na baadhi ya vitu vinavyopatikana katika sehemu hili la duka kuu. Na hasaa, aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile unga, sharubati au vinywaji, keki na kadhalika.

Ni aina moja ya duka kuu inayojulikana hasaa humu nchini Kenya kama vile Naivas. Duka hili linamiliki baadhi ya vitu tofauti tofauti ama hobu. Biahara inayofanyika katika sehemu hii ni uuuzaji wa baadhi ya vitu tofauti tofauti kama njia moja ya biashara. Duka hili kuu huweza kuvutia watu wengi kuweza kununua baadhi ya vitu zinazopatikana katika sehemu hii.

katika duka kuu ni sehemu kwenye na ambako baadhi ya vitu tofauti tofauti kama vile keki sharubati na vinywaji tofauti tofauti hupatikana katika sehemu hii ili wanunuzi kuweza kuja na kutafuta na kuchukua baadhi ya vinywaji zinazo wa furahisha kuenda kuvitumia nyumbani

Naam ni sehemu moja ya duka kuu hasaa baadhi ya vitu vinayomilikiwa katika sehemu hii, ni aina ya sharubati ikiwemo sabuni na kadhalika vyenye amabvyo utumika kwenye aina tofauti tofauti si sherehe, si katika usafiri, si katika harusini, siku za kuzaliwa na kadhalika. Uweza kumililikiwa kuoka sehemu hii ya duka kuu.

Ni mojawapo ya duka kuu liliyomo katika sehemu hii, ambayo baadhi ya vitu na vifaa zinazo katika sehemu hii. Inatokana pia na ulinzi iliyomo katika duka hili kuu, kwani, hii ni mojawapo ya kuzingatia usalama wa watu, katika duka kuu.

Ni mandhari ya duka kuu kwenye ambako baadhi ya vifaa vinauzwa katika sehemu hii, mbali na hayo kunao wanunuzi tofauti tofauti wanaoonekana wakiweza kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine la duka hili huku wakiweza kununua baadhi ya vifaa ama vitu vinavyopatikana katika duka hili kuu.

Ni mandhari ya duka kuu, sehemu moja kwenye ambako baadhi ya vitu vinauziwa katika sehemu hii. Mbali na hayo, bei ya vifaa vinavyopatikana katika sehemu hii vimeweza kuashiriwa kwa utumiaji wa vibao kuweza kuanikwa katika sehemu hii, huku baadhi ya wanunuzi kuweza kuzuru maeneo haya katika njia na sekta tofauti tofauti ili kuweza kununua baadhi ya vitu vilivyomo katika duka hili kuu.

Ni sehemu moja ya duka kuu kwengine ambako aina tofauti tofauti za vifaa vinauzwa katika sehemu hii kama vile: sharubati, marashi na kadhalika. Ikiwemo pia dawa za kuweza kunyunyizia au kuweza kupigana na baadhi ya wanyama kama vile mbu na kadhalika.